Aina ya mankuli iliyoko hapa ni mbaazi iliyotiwa nazi, samosa, mandazi pia mahamri.

Maandalizi haya yanitwa mishikaki ambayo yamechomwa na makaa na moto. Nyama hizi huwa vitamu kwa vile vimechomwa na inapendwa sana na watu ambao hula nyama na wanafurahia.

Haya ni masamaki ya kila aina kuna masamaki wekundu na kuna walio na rangi ya jivu jivu, masamaki hawa ni wabichi wanakaba wako kwenye mnada wanauzwa wanangoja watu waje wanunue.

Pahali hapa ni pahali ambapo vitafunio vinauzwa. Vitafunio hivi ni vya kila aina; kuna viazi, kaimati ,maandazi, chapati, mkate wa sinia. Vyakula hivi huliwa haswa na watu ambao wanapenda vitafunio.

Chumba hili limezungukwa na mimea ya rangi ya kijani. Mimea hii inaonyesha imemea pahali penye rotuba nzuri kwa maana haijakauka inakaa iliyo na afya na imezingira nyumba yote.

Mnyama huyu, kwa jina nyoka, anaonekana kutulia kwenye mti. Nyoka hawa sana sana huwa ni wadogo warefu, ambao huwa na sumu nyingi, na hupendwa sana na watalii.

Kitafunio hiki ni aina ya nyama iliyotiwa kwenye mti. Sana sana nyama hii huchomwa na makaa, kisha huekwa kama kitafunio tuu.

Mazingira haya ni kama yale ya hotelini, ambapo watu wameekewa chakula. Chakula hiki ni wali, nyama, mchuzi, kabeji na viazi. Sahani vilivyotengwa hapa ni nyingi mno kuonekana kwamba ni watu wa aina moja wamekuja kuchukua chakula.

Chakula hiki ni aina ya wali iliyotengenezwa na kutiwa rangi ya manjano, kachumbari iliyo ya kabeji, mchuzi wa nyama na nyama, viazi vilivyopikwa vizuri na pilau.

Chakula hiki cha kuvutia ni ya aina ya wali uliotiwa kiungo cha viazi na nyama chakula hiki kina weza kuwa kama pilau amavile tu biryani kwa maana imechanganywa changanywa.

Mmea huu ni mmea ambao huota maua. Maua ambayo yanavutia sanasana na pia humea yenyewe. Mmea huu humea kama vile magugu kwa maana haipandwi. Hua inaota yenyewe.

Chakula iliyoandaliwa ni aina ya viazi ambavyo vimepikwa kwenye mafuta mengi na kuwekwa rangi hasa ya manjano. Viazi hivi huwa ni vitamu sana na vinapendwa sana na watu walio pwani.

Mihogo iliyochomwa iko tayari kuliwa na inaonekana kwamba ni mihogo ya biashara kwa maana jinsi ilivyochomwa ni jinsi ya kibiashara kwa maana mengine yameungua, mengine ni magumumagumu, lakini vyote ni mihogo inayovutia.

Chakula hiki ni aina ya mchele, iliyopikwa ikawa wali na kuwekwa rangi ya manjano manjano kuifanya ivutie na kutiwa mboga mboga ya kuvutia na mchuzi wa nyama uliotengenezwa na mafuta inayofanya kung'aa.

Mandhari haya ni nadhifu na mimea inaonekana kukua vizuri kwa maana yote ni rangi ya samawati na mchanga unakaa wenye rotuba kwelikweli. Kando hapo kuna mmea wa mgomba ambapo matawi yake yanaonekana.

Mankuli haya ni kama vile bajia, viazi na vitu ambavyo vimetengenezwa na mafuta mafuta na viazi. Vitu hivi vinatumika kukula kama snaki .

Hivi ni viungo vya kutengenezea chakula. Viungo hivi hutumika kupea chakula ladha pia, mahali hapa ni mnadani kwa maana kuna matikiti maji ambayo yanaonekana kwamba yanauzwa.

Kitiweo hiki ni vyakula vya aina ya samaki, wali, na supu ambayo imeandaliwa ili kumpa anayeila afya njema kwa maana imewekwa vyakula vyote vinavyo takikana mwilini.

Mkulima wetu anaonekana kuchuna ndizi ama pia anaangalia kama ndizi hizi zimekomaa ili achune na kuenda kuziuza.

Hii ni jinsi ya kutoa mafuta kwenye nazi, kwa maana inaonekana kwamba nazi imechamshwa na inaonekana kutoa mafuta mafuta ili iweze kutumika.

Viungo hivi vinauzwa na ni viungo vya kupikia na pia vya kutengeneza vyakula mbali mbali. Kuna kila aina ya viungo ambavyo hutumika kuongeza ladha kwenye chakula ama pia kwenye upishi.

Hawa ni viumbe vya majini haswa samaki wa kila aina, kuna dagaa, kuna samaki ambazo sana sana huliwa na watu ambao wanaishi pwani na watu wanaopenda kula vitu vya baharini.

Eneo hili ni eneo la bahari, ufuo wa bahari ambapo, jumba lililokaa hapo ni jumba la kifahari na pia la kitalii. Yamejengwa kwa makuti na yamezungukwa na mazingira ya kitalii.

Vitafunio hivi haswa huliwa wakati wa mchana ama pia jioni. Kitafunio hiki, aina ya samosa na limau, na imerembeshwa vizuri kuonekana kwamba inaenda kupeanwa kwa mteja aliyeagiza. Wateja hawa ni wasita.

Aina hii ya chakula huitwa shawarma haswa na walaji wake, huwa inaekwa ni nyama ya kuku ama nyama ya kawaida ambayo huchomwa kwa chombo hicho ambacho huzunguka kwenye miale ya moto.

Hii ni aina ya kitafunio iitwayo kaukau. Sanasana huwa ni viazi au mihogo iliyokaushwa kwenye mafuta mengi na kufanywa yawe magumu kisha yanatolewa kwenye mafuta na kuuzwa yakiwa magumu.

Pahali hapa ni pahali ambapo vitafunio huuzwa. Iliyo hapa ni aina ya chakula kiitwacho shawarma, sana sana huwa ni mchanganyiko wa nyama kama vile ya ng'ombe au ya kuku, huwa inachomwa na miale ya stima kisha kuuzwa.

Samaki wa kuchoma, ni aina ya upishi ambao ambapo unaonyesha kwamba unatumia makaa na moto

Mwanaume aliyesimama hapa anaonekana kwenye shamba iliyo ya mgomba wa ndizi migomba hizi ni nyingi sana kwa maana kuwa ndo zimeanza kuota.

Haya ni mandazi yaliyowekwa kwenye bakuli. Mandazi haya ni mengi na inaweza kulisha watu kadhaa na pia yanaonekana kuwa matamu sana kwa vile yanavutia.

Eneo hili ni pahali pa shamba yenye mgomba ya ndizi. Ndizi hizi zimevunwa na kijana huyu ambaye amesimama na kuvalia gambuti. Anaonekana kuwa mkulima ama muuzaji.

Mimea iliyomea kwenye mazingira haya ni nadhifu na ya kuvutia. Mmea huu unaweza kuwa ni maua kwa maana una maua yanayotokea ya manjano manjano na pia imemea katika mawe.

Kitafunio hiki ni kitafunio kiitwacho shawarma, ambayo upendo sana sana na watu wanaopenda nyama. Kwa maana imetengenezwa na nyama tofauti kama vile kuku ama nyama ya ng'ombe.

Mtaa huu wa ufuo wa bahari ni mtaa ambapo huja kujivinjari na kujiburudisha au pia kutembea tulivoshuhudia dada yule na mbwa wake wakitembea wakitafuta ama kupiga tu safari zao.

Mnada huu ni mnada wa kuuza viungo vya kupikia, kuna viungo kadha wa kadha kwenye mnada huu. Muuzaji wetu anaonekana kushika viungo kadhaa, pia sehemu iliyoko kando kuna aina ya vitunguu karoti, hivi vyote ni vya upishi.

Maadhari haya ni kwenye ufuo wa bahari ambapo mchanga unaonyesha ni mchanga ya baharini na pia mimea iliyoko hapo ni mimea inayopatikana katika eneo ya pwani.

Vyakula hivyo vilivyoandaliwa ni mchuzi na mayai ya kuchemshwa na sharubati. Sharubati moja ni ya rangi ya manjano, sharubati nyingine rangi ya nyekundu. Vyakula hivi vimetiwa kachumbari na ni aina ya pilau ya wali iliyowekwa viungo ikawa manjano.

Viungo vilivyo hapa ni vya kila aina na ni viungo vya kupikia vyakula. Kuna kiungo kama vile cinnamon ambayo kwa kiswahili ni karafuu, kuna pia tumeric ambayo ni rangi ya manjano, viungo hivi sanasana hupea chakula ladha.

Sahani iliyo hapa ni sahani ya pilau. Pilau ambayo ni mchele uliopikwa na kutiwa viungo na nyama na pia kuna kachumbari, viazi na mchuzi wa pilipili. Chakula hiki kinavutia na kuonyesha kwamba ni kitamu.

Chakula iliyoandaliwa ni chakula aina ya wali iliyokaangwa na kufanywa kuvutia sana, pia kuna wali uliotiwa nyama na kuwekwa viungo vya rangi ya kijani, mchuzi wa aina ya nyama iliotiwa nyanya na kuonekana kuwa kitamu.

Mtaa huu ni mtaa wa pwani kwenye ufuo wa bahari ambapo jumba limesimama kana kwamba ni jumba la kitalii na pia kuna maadhari ya miti iliyoonyesha ni pwani.

Chakula hiki kinapendwa na watu sana ni ya aina ya shawarma ambalo, hutengenezwa kwa nyama ya kuku, ama pia nyama ya kila aina. Nyama hii hupitishwa kwenye moto na hukatwa kwenye vipande vipande.

Chakula hiki kinavutia sana ni kitoweo cha wali uliopikwa na karoti, mchuzi wa nyama na viazi. Chakula hiki ni tamu saana kulingana na uvutio wake.

Mwanaume huyu anaonekana kuchoma mahindi kama kazi yake. Mahindi haya yamechomwa vizuri yanavutia yanakaa matamu na yanachomwa kando ya ufuo wa bahari au mto ulio na maji mengi.

Eneo hili ni eneo la kulisha kwa ng'ombe ng'ombe ambazo hulishwa kwenye jumba na kuletewa chakula havifungwi nje, ng'ombe hawa wamenawiri na ni ng'ombe walio na rangi tofauti kuna ng'ombe weusi na ng'ombe ambao wanarangi nyeupe na nyeusi.

Kitafunio hiki ni aina ya mandazi ilityotiwa sukari juu. Aina hii ya mandazi huitwa kaimati, huwa ni madogo na ni matamu na ni mengi sana.

Chakula iliyoandaliwa hapa ni wali iliotiwa mchuzi wa viazi na nyama. Wali wenyewe una karoti ambao unafanya chakula kiwe na rangi ya manjano manjano hivi.

Chakula hiki ni aina ya mbaazi iliyotiwa nazi na pilipili juu chakula hiki huwa nikitamu sana na kawaida huliwa na kitoweo cha mahamri ama chapati. Mbaazi humea pahali ambapo pana maji mengi na joto.

Wanawake hawa watatu wanaonekana kupanga samaki kwa minajili ya kuuza. Kwa maana sehemu hii inakaa kama mnada wa samaki. Mwanamke wa kwanza aliye sehemu ya kulia, anaonekana hajafunga nywele yake, na aliye hapa kando amevalia kitambaa kwenye kichwa.

Mwanadada huyu anaonekana kununua mihogo na pia ameagiza sharubati yake iliyo na rangi ya samawati. Eneo hili lina magari mengi hasa yale ya tukutuku na pia wakaazi wake wanaonekana kuwa wengi.

Eneo hili ni mnada wa kuuzia madafu, aliyeshika dafu hapa amelikata na tayari kulila na amekata kwenye ustadi zaidi kwa maana dafu hukatwa sehemu ya juu ili mtu aweze kukunywa maji yake.

Mikoba hizi za ndizi zinaonekana kuvunwa na tayari kupelekwa kwenye mnada kuuzwa. Ndizi hizi zimemea vizuri zinaonyesha rotuba kwa maana yamekomaa.

Kitafunio hii ni aina ya mahamri na maharagwe yaliyotiwa nazi. Imeandaliwa kwa ustaarabu, na maandazi haya matano yanaonekana kwamba yanapelekewa mteja, kwa jinsi ilivyopakiwa.

Watu hawa wanapewa mafunzo kuhusu jambo fulani kwa maana anayeongea ni mmoja na amevalia gwanda la rangi nyeupe na anaonekana kwamba ana maelezo mengi.

Hii ni aina ya mgomba wa ndizi na ndizi zilizo hapa ni ndizi ambazo zimekomaa kwa maana ndizi zingine zimegeuka rangi ya manjano kuonyesha kwamba yako karibu kuiva na tayari kuliwa.

Maankuli haya ni ya aina aina. Kuna samosa, kuna bhajia na viazi karai, kuna mbaazi iliyotiwa nazi. Chakula hiki sana sana hutumika kama chamcha ama chajio.

Kitafunio hiki kinachoandaliwa ni kitafunio aina ya shawarma ambayo ishakatwakatwa na kutiwa kwenye mkate.

Meza yetu ina pilipili masala na ndimu na mtu ambao anaonekana kutia kaukau zake masala. Chakula hiki ni kitamu kwa maana inatulika sana na watu ambao wanaoishi pwani.

Hizi ni aina za viungo vya kupikia. Kuna kiungo inayokaa masala, ingine inakaa nyekundu na pia kuna nafaka kama vile inayofanana na mbaazi .Viungo hivi hutumika kupika.

Eneo hili ni eneo ambapo watu huja kuketi chini ya mti. Mti ulio hapa ni mti mkubwa sana ambao unaweza kukinga watu kutokana na miale ya jua na mambo mengine. Na eneo hili ni eneo la mitaa ya pwani.

Kitafunio hiki sa hupakuliwa wakati wa chamcha ama chajio. Kitafunio hiki ni mahamri ama mandazi na pia samosa iliyotekwa limau kando, na pia chai chetu ambacho kinakaa kitamu kweli.

Vyakula vilivyoandaliwa hapa ni vya aina va vitafunio, kuna chai, bajia, viazi, mbaazi iliyotiwa nazi, pilili iliyokangwa, supu, chapati, ni vyakula ambavyo nyingi imetengenezwa kwa unga na mengine viazi.

Vyakula hivi ni vya aina aina na ni saftahi. Kuna chai, mahamri, samosa na kaimati. Hivi vyakula vinaliwa wakati wa kiamsha kinywa ambapo ni asubuhi.

Mazingira haya ni maeneo ya pwani kwa vile kuna bahari, kuna miti na bahari inaonekana kuwa imetulia na miti pia haionyeshi mawimbi kwa maana ni pahali penye baridi mingi.

Eneo hili ni eneo ambayo watu huja kutulia, kwa maana kuna viti. Wanatulia kwenye chini ya mti huu. Miti haya ni mengi. Inaonekana kwamba yali yalijipanda yenyewe kwa maana ya uzito ulioko hapo.

Mwanamwali huyu ameshikilia madafu manne. Inaonekana kwamba anaenda kuwapelekea wateja, ili wajitumbuize na wanywe maji ya madafu

Hii ni aina ya mnyama aitwaye kiboko. Hupatikana ndani ya maji na pia kwenye ardhi. Kiboko huyu anaonekana kutoka kuota jua, kwa maana eneo hili linakaa kuwa na mwangaza mwingi, inaashiria jua.

Wanyama hawa ni wanyama ambao ni wa rangi ya nyeupe na nyeusi na huitwa ng'ombe. Ng'ombe hawa wanaonekana kula nyasi na wamefugwa sehemu moja ili waweze kula wote.

Eneo hili ni mnada wa kuuzia vyakula vya vitafunio ambavyo ℎ𝑎𝑣𝑖𝑠ℎ𝑖𝑏𝑖𝑠ℎ𝑖 sana sana, kwa maana vinatumika tu kushikilia tumbo. Vitafunio vilivyo hapa ni mkate wa sinia, maandazi, mahamri, viazi vilivyochomwa na pia samosa.

Mazingira haya ni mazingira yaliyo na mchanga wenye rotuba nzuri kwa maana mmea imemea vizuri ikiwa rangi ya kijani kuonyesha kwamba sehemu hii inamaji mengi sana.

Watu hawa wawili wanatengeneza au wanagawanya maziwa kwa maana kinachotolewa kwenye mtungi hio ni ya rangi ya nyeupe inaonekana kana kwamba ni maziwa.

Sahani iliyoandaliwa hapa ni maankuli ya lishe hasa ya vyakula vya pwani haswa: samaki, ndimu, limau; chakula hiki kinaonekana kwamba ni samaki wa baharini kwa aina ya lobster .

Kinachochomwa kwenye jiko hili ni aina ya viazi ambayo sana sana huliwa na kila mtu haswaa watu wanaopenda viazi.

Chakula hiki ni wali iliyotiwa viungo na kuwa rangi ya manjano, mchuzi na mayai ya kuchemsha na yai moja ya kuchemsha na kachumbari. Chakula hiki kinaonekana kinapelekewa wateja.

Vyakula hivi vilivyoandaliwa ni vyakula vya samaki wa baharini. Wengine wanaonekana kwamba wametoka kuvuliwa kama vile udovi, kasa na samaki ni wa kila aina hapa.

Hapa ni kwenye ufuo wa bahari, kwa maana mchanga iliyoko hapa ni mchanga ya baharini, ambayo ni nyeupe. Na pia mimi inayomea hapa ni mimea inayopatikana pahali palipo na maji ya chumvi.

Mtaa huu wa kujivinjari ni mtaa ambao kuna maji pakuogelea, maji madogo. Kuna hoteli. Maandhari haya yanaonekana kwamba ni ya watu ambao huja kujivinjari tu.

Haya ni samosa yaliyotengenezwa vizuri vikaiva. Samosa inaeza kuwa ya nyama ama viazi kulingana na mpishi. Samosa hivi ni vitamu sana kwa vile inavutia kwa muonekano.

Shamba hili ni shamba la migomba ya ndizi. Mwanamke anayeonekana pale kuvalia nguo ya nyekundu na nyeupe anaonekana kutazama mimea yake ya ndizi.

Huyu ni muhudumu wa maabara, haswa katika hospitali ama katika kufanya risachi ya vitu kadhaa wa kadhaa. Anaonekana kushikilia glasi ambayo hutumika maabarani.

Hapa kuna aina ya tafunio kwa jina kaukau iliyotengenezwa kwa viazi au ndizi kupikwa kwenye mafuta mingi na kukaushwa sana, pia mwanaume yule anaonekana kutengeneza madafu yake na kuinywa.

Chakula hiki ni ya aina ya wali uliotiwa mchuzi na kachumbari. Sahani hii inavutia sana kwa vile pia kuna sharubati, soda, vijiko vya kukulia.

Hii ni aina ya samaki wa baharini aitwaye kamba ambaye huliwa. Samaki huyu ni mtamu na pia husemekana na wanasayansi ana sumu, lakini analiwa.

Watu hawa wanagawa vyakula kwenye vijisahani vidogovidogo. Inaonekana kwamba wanenda kugawa kugawa haswa vyakula hivi vinaonekana ni vya watoto maana vijisahani ni vidogo kweli.

Kuna vyakula kadha wa kadha ambavyo vinachomwa kama vile viazi vitamu na mahindi. Vyakula hivi ni vya afya nzuri na huongeza nishati mwilini na ni matamu sana kwa wenye wanaoila.

Haya ni magugu yanayomea kwenye bahari. Magugu haya sanasana huwa chakula cha samaki ama huwa, huwa mimea ambayo huangamiza samaki majini na inahitajika kutolewa ili samaki waweze kupumua ama vyombo vyovyote vinavyokuwa majini.

Hapa kuna maakuli ya wali, kuku na nyama ya kila ainaaina. Wali hii inaonekana mtamu sana kama jinsi ya birihani. Imepambwa na dania na mchuzimchuzi.

Watu hawa ni watu wanaokuja kushuhudia jinsi nyasi inavyotengenezwa. Nyasi hii inakaa kwamba nyasi ambayo imekaushwa na pia inatumika kulisha wanyama.

Vitafunio hivi ni aina ya viazi ambayo hupikwa kwa mafuta mengi, na viazi vyenyewe hutiwa rangi ya manjano, kisha kuwekwa ndani ya mafuta, na kungoja yakauke. Viazi hivi huwa ni vitamu sana.